Rundo lililopangwa kwa mpangilio wa mafaili na daftari limewekwa juu ya uso mweupe, likionyesha hali ya utaratibu na maandalizi ya masomo au kazi za ofisini.

Ukurasa wa kielimu ulionjaa rangi unaeleza mahitaji ya msingi ya familia kama vile chakula, maji, makazi, mavazi elimu na huduma za afya kila moja likiwa mchoro unaolingana ili kuwasaidia kuelewa.

Mtu aliyevaa shati jekundu anajiandaa kunyanyua uzito kwenye mashine ya benchi ndani ya ukumbi wa mazoezi. Akionyesha hari na nia ya kujijenga kimwili.

Umbao mweupe wa darasani naonyesha ratiba ya siku yenye mandhari ya kuchekesha. Maswala ya hesabati, shughuli za vikundi pamoja na menyu ya chakula cha mchana. Ikionyesha mazingira yakujifunza yaliyajaa ubunifu na mpangilio mzuri.

Madawati mawili ya zamani ya mbao yamechakaa darasni yakionyesha miaka ya matumizina historia ya wanafunzi. Pazia zilizofifia kupeperushwa na upepo yakiongeza hali ya kimya au kumbukumbu darsani.

Mwanariadha wa Kenya mwenye ulemavu Samson Ojuka ananasa angani katikati ya kuruka wakati wa mazoezi ya kuruka mbali katika uwanja wa riadha, akionyesha azimio, nguvu na ari ya juu ya ushindi.

Darasa hilo limepangwa ka mpangilio mzuri. Madawati ya mbao yakiwa yamejipanga kwa mstari na juu ya dawati moja kuna kitabu kimoja pekee kilichowekwa kwa utulivu.

Meza ya kazi yenye shughuli nyingi, inaonyesha usadidi, wa screen mbili za computer , vitabu vilivyofunguliwa, na karatasi zilizotapakaa, ikionyesha mazingira ya kujifunza yenye kujitolea, na mpangilio wa kazi wa kisasa.

Nyumba ya mbele ina ghorofa mbili, ikisimama kwa haiba na uimara, huku mazingira ya mbele ykiwa na kijani kimbichi cha nyasi na mimea, likiongeza uzuri na utulivu wa eneo hilo.

Kundi la watu wenye furaha waliovaa mavazi mekundu na ya kijani inawasilisha hudi kubwa la msaada katika tukio la Champions of Chebet. Wakisherehekea uungaji mkono kwa kamati ya para-lympiki ya kitaifa ya Kenya.

Jengo la gorofa tatu lenye milango miekundu na ukuta za mawe zimesimama kwa umara nyuma ya nja njia ya waenda kwa miguu iliyoambatana na vichaka vya kijani ikionyesha usanifu wa kuvutia na mazingira inayotunza vizuri.

mlango wakuingilia kwa kituo cha usikivu cha KSDC umepambwa kwa maputo bendera ,bango la kumbukumbu ukikaribisha wageni kwa hali ya furaha na ukarimu maalumu.

Vituo vinne vya kompyuta vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ndefu katika eneo la kusoma au ofisi ya pamoja vikionyesha mazingira yaliyoandaliwa kwa kazi ya pamoja, ufunzaji au matumizi ya kiteknolojia kwa ufanisi.

Rafu ya darasani, mipango kwa vitabu, begi la kijana na vifaa vya kujifunza. Ikiwa kando ya kabati jeupe la bango la chakula linaloelimisha kuhusu lishe bora.

Samuel Muchai na mwongozi wake June Kipchumba wanakimbia benga kwa benga kwenye uwanja wa riadha wakionyesha mshikamano, muelewano na juhudi za pamoja kuelekea ushindi licha ya changamoto ya uoni hafifu.

Mchezaji kutoka Kenya anayecheza mpira kwa mguu mmoja, ameonyesha ujasiri na kipaji cha kipekee kuakilisha timu ya kitaifa kwa fahari na kuhamasisha wengi kua hakuna kisichowezekana.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha gurundumu anashikilia mzigo wa vitabu mkononi mwake akionyesha mfano wa kuhamasisha na kuonyesha kuwa elimu inapaswa kupatikana kwa kila mtu bila vizingiti.

Mama aliyevalia suti anazungumza kujiamani kwenye mnyimbali akiwa mbele ya bango la manjano lenye maandishi, kwenye institute of special education .Akihutubia kwa umakini na msisitizo.

Mtu aliye kwenye kiti cha magurudumu anajifunza dondi kwa bidii akipiga pad za ngumi anazoshikiliwa na mshirika wake, akionyesha uwezo na hamasa katika mchezo jumuishi kwa watu wenye ulemavu.

Jumba la gorofa moja lililjengwa kwa matofali lenye paa na vigae vyekundu limesimama katikati ya bustani lenye kijani kibichi ikizungwa na miti mirefu na vichaka vilivyokatwa kwa mpangilio.

Kompyuta ya mezani imewekwa juu ya meza safi. Pembeni yake kuna kipanya, vyote vikiwa tayari kwa kazi ama somo. Ikionyesha mazingira tulivu ya matumizi ya teknolojia.

Ukuta uliojaa vibanda vilivyopangwa kwa nambari na kila kimoja kikiwa na mkoba wa rangi tofauti unaonyesha mpangilio mzuri wa uhifadhi, utambulisho wa vifaa kwa mfumo wa kisasa na ulioratibiwa.

Kitabu cha Computer Science cha darasa la saba kimewekwa juu ya uso mwekundu. Jalada lake likionyesha mkono uliovaa glovu ukishikilia kipande cha chipu juu ya umbao wa mzunguko wa kielektroniki ikiwakilisha teknologia ya kisasa katika masomo.

Kitabu cha shule cha watoto chenye kichwa health, safety and manners reader two kina michoro ya kuvutia ya watoto wakijifunza kupitia hali za kila siku kwa njia ya kuchekesha na kufundisha.

Rundo lilo pangwa vizuri la vitabu vya Computer Science . Limetoa juu ya meza kando ya jaranda la majano likiashilia maandalizi ya kitaaalum yalio na mpangilio mzuri.

Darasa lililojaa mwanga wa asili linaonekana tupu huku meza na viti vikiiwa vimetawanyika bila mpangilio. Ikitoa hisia ya utulivu baada ya kipindi au kabla wanafunzi kurejea.

Uwanja wa michezo, wenye rangi ya angavu na slide mbali mbali unasimama katikati ya miti na mandhari ya kijani kibichi ukiwa tayari kuwakaribisha watoto kwa furaha na michezo ya kuvutia. Mazingira haya ya asili yanachangia afya ya akili na mwili kwa watoto wanaocheza humu.

Muogeleaji ameshika ukigo wa bwabwa kwa mkono mmoja huku mkono mwingine ukiwa juu. Akiwa katikati ya kipindi cha mazoezi au mashindano.

Jengo la mawe lililotunzwa vyema lenye madirisha yenye mapambo ya kijani, linasimama nyuma ya milongoti wa bendera ya vichaka vilivyokatwa kwa ustadi. Ndani ya ua tulivu unaoonyesha uzuri na utulivu wa mazingira yake.

Nakala iliyotumika sana ya Haydn Richards Junior English second new version imelala juu ya usuli mwekundu. Jalada lake lenye maua ikiwa na dalili za kuchakaa ikionyesha matumizi ya mara kwa mara katika kujifunza kingereza.

Ukuta wa darasa uliojaa rangi, unaonyesha siku za juma kila moja ikiwa ndani ya duara ya kupendeza uliojaa rangi angavu na alama ya kuvutia ikisaidia wanafuzi kujifuza kwa njia ya kuona na kushirikisha hisia.

Rafu yenye sehemu kumi na mbili imepangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa na mafaili ya rangi tofauti na nyaraka zilizo hifadhiwa kwa uangalifu huku kiti kikionekana kwa sehemu kando ya rafu hiyo.

Ukurasa wa sarufi ya Kiswahili unaelezea kwa njia ya kuvutia matumizi ya hiki na hivi, ukiwa na mchoro yenye rangi angavu na sentensi rahisi, ukisaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi tofauti na matumizi sahihi ya viwakilishi hivi.

Uwanja wa michezo wenye bembea, miterezo na frame za kupandia zilizotengenezwa kwa mtairi. Upo kwenye eneo lenye mchanga ikizungukwa na mti pamoja na majengo ya karibu.

Mwanariadha mwenye ulemavu wakuona kutoka Kenya anakimbia pamoja na mwongozi wake, akionyesha azimio la kweli. Ushirikiano wa hali ya juu na nguvu ya kushinda zingiti kupitia.

Mwanariadha wa kunyanyua uzani kutoka Kenya Hellen Wawira ameketi ndani ya jumba la mazoezi huku akiinua dole gumba kwa ishara ya mafanikio akiwa karibu na vifaa vya kunyanyua uzito. Akionyesha moyo wa ushindi na ari ya mazoezi.

Ukurasa wa elimu wa kisahili unaonyesha picha za lori, train na baiskeli. Kila moja ikiwa na maelezo rahisi inayohusiana na usafiri ili kusaidia kujifunza kwa urahisi.

Uwanja wa michezo wa watoto uliorahisi wenye bembea za rangi na ukuta wa matairi unasimama katika eneo la nje tulivu lililozugukwa na miti na majengo ukitoa nafasi salama na ya kufurahisha kwa watoto kucheza na kujifunza.

Darasa lenye madawati na viti vya mbao imepangwa kwa mpangilio mzuri. Baadhi yakiwa na marundo ya karatasi. Ikitoa mazingira tulivu na yenye makazo kwa kujifunza kwa wanafunzi.

Wakimbiaji wawili mahiri wanashindana bega kwa bega katika mashindano ya rio elfu mbili kumi na sita. Mmoja akiwa amevaa beji yenye jina Koech huku wote wakiwa na udhamini wa kampuni ya Nissan.

Corridor tulivu lenye sakafu ya vigae na nguzo nyeusi inapita kando ya madirisha na mlango mwekundu likielekea ndani ya jengo jeupe lililojaa utulivu.

Mlango wa mbao umeandikwa bango lenye maandishi kubwa No exit for students . Likionyesha sehenmu yenye vizuizi vya kutoka kwa wanafunzi ndani ya shule au taasisi.

Kituo cha kazi chenye kioo cha computer viwili kilichopangwa kwa mpangilio mzuri kimezungukwa na karatasi za rangi na vitabu kikitoa mazingira ya kazi yaliyo angavu yenye utulivu na mpangilio bora.

karatasi ya kazi nyumbani iliyojazwa ina maswali na majibu yanayotokana na Biblia pamoja na michoro ya rangi ya Bibilia na jua. Ikionyesha ujifunzaji wa kiroho kwa njia ya ubunifu.

Kikundi cha watumia viti vya magurudumu nchini Kenya, kimeshikana mikono wakiwa kwenye maduara, duara wakionyesha mshikamano, nguvu ya pamoja na hali ya kuhimiza usawa, na kujumuishwa kwa watu wote katika jamii.